Daktari akiwa amevalia koti jeupe na barakoa. Anatoa sindano ya chanjo kwa kijana mmoja. Kijana huyo amekaa huku wengine wengi wakiwa wameketi nyuma wakingoja zamu zao.

Kliniki ina watu kadhaa wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Watu wengi wao wamevaa barakoa. Jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza.

Madaktari kadhaa wanapatikana kwenye chumba cha upasuaji wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kijani na vitambaa vya kufunika midomo na pua. Wanatumia vifaa vya upasuaji wakimhudumia mgonjwa aliye kwenye meza.

Wanawake wawili, wote wakiwa wamevalia barakoa. Wamesimama na kukaa wakishirikiana. Mwanamke mmoja ameketi na anashika karatasi, huku mwanamke mwengine akiwa amesimama akimkabidhi karatasi nyingine.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa na nguo nyeupe. Anatoa chanjo kwa mwanamke aliyeketi. Mwanamke amevalia nguo zenye michoro ya kiafrika na amevaa barakoa akionyesha utulivu wa kanuni za afya.

Wauguzi watatu, wawili wakiwa wamevalia sare za kijani na mmoja amevalia sare ya zambarau. Wanamsogeza mgonjwa kwenye machela. Mgonjwa amefunikwa kwa shuka nyeupe na magurudumu ya machela yanaonekana wazi.

Daktari anaonekana akimchunguza kijana kwa kutumia mashine maalum ya kuchunguza macho. Kijana ameketi mbele ya daktari akifuata maelekezo yake. Daktari amevaa koti nyeupe akionyesha taaluma yake.

Lori jeupe linalobeba kliniki ya kutembea iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic limesimama mahali pa wazi. Umati wa watu wamesimama wakiwa wamejipanga kwenye foleni wakisubiri huduma.

Kundi la watu wameketi chini ya mti. Wakihudumiwa na watoa huduma za afya. Mbele yao kuna meza ndogo yenye vifaa vya matibabu na dawa. Gari nyeupe imeengeshwa karibu nao, ikionyesha kuwa huduma hizi ni za kliniki inayotembea vijijini.

Kundi cha watu wamekaa kwenye benchi refu, wakifanya mkutano au wakijadiliana. Mwanamke mmoja amevaa shati la buluu lililoandikwa Community Child Worker mgongoni, ikionyesha jukumu lake.

Daktari wa kike akiwa amevalia koti jeupe la maabara na glovu, anachukua sampuli ya damu kutoka kwa vidole cha mwanaume aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyo amevalia shati la bluu na suruali ya miraba, akionyesha utulivu wake.

Jumla ya zana saba za daktari wa meno zenye zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Upande wa kushoto, kuna kioo kidogo chenye mpini mrefu. Zana zingine zinazofuata ni za chuma, zikiwa na ncha tofauti tofauti kama ndoano na vifaa vya kielektroniki.

Daktari wa meno akiwa amevalia barakoa na glovu anafanya uchunguzi wa mdomo wa mwanaume kwenye kiti maalum cha matibabu. Mwanaume huyo amefungua mdomo wake huku daktari akitumia kifaa kidogo akimwangalia ndani ya mdomo.

Madaktari wawili, wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya hospitali , wanafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa mmoja . Mgonjwa huyo ambaye ni mtoto , amelala kwenye kiti maalum cha meno akiwa na macho yaliyofungwa.

Sehemu ya mdomo inaonekana ikiwa na meno meupe na mdomo mwekundu. Meno yake yanaonekana yakiwa yamechanika katikati. Midomo yake inaonekana kuwa na rangi ya hudhurungi na nyuso zake zinaonyesha tabasamu.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume kuanzia pua hadi kidevu inaonekana huku akitabasamu kwa upana . Meno yake yanaonekana yakiwa meupe na safi yakionyesha afya nzuri ya meno.

Mkono wa mtu unashikilia brashi ndogo, ukipaka dawa kwenye meno ya juu ,meno yanaonekana yakiwa meupe na safi ,yakionyesha usafi wa kinywa .Ufizi wa rangi ya waridi unaonekana kwa mbali, ukionyesha afya ya mdomo.

Mkono wa mtu unashikilia kifaa cha meno cha kusafisha, akifanya kazi ndani ya mdomo. Meno ya juu na ya chini yanaonekana wazi yakionyesha usafi wa kinywa. Kifaa cha bluu kinashikwa kwa uangalifu, kikionyesha utaalamu wa daktari wa meno.

Maji yamesababisha uharibifu mkubwa. Mtu mmoja anajaribu kuvuka maji yenye matope akiwa ameshikilia kipande cha mti ili kusaidia kujisawazisha, kando yake kuna vipande vingine vya mti vilivyo furika kwenye maji hayo.

Lori nyeupe la UPS limeegeshwa barabarani likipakia au kupakua shehena. Bango kubwa la rangi ya kahawia lenye nembo ya UPS na maandishi delivering humanitarian relief limefungwa mbele ya lori.

Katika eneo lililoharibika, mabaki ya nyumba zilizobomolewa yanaonekana, yakitawanyika chini. Mabati yaliyopindika na mbao zilizovunjika ,zimetawanyika kila mahali. Watu wamekusanyika katika eneo hilo. Wakionyesha adhari za uharibifu.

Watu kadhaa wanaonekana wakisimama kwenye maji ya mafuriko uku baadhi yao wakiwa wamesimama ndani ya boti ndogo. Maji yenye rangi ya kahawia yamefunika sehemu kubwa ya eneo yakionyesha adhari za mafuriko.

Eneo lililofurika maji ya rangi ya kahawia ,huku nyumba za mabati na mbao zikionekana nyuma. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyo tuama wakionyesha athari za mafuriko.

Tofali kubwa la maji linaonekana likiwa na maji yanayotiririka ndani ya beseni au ndoo. Maji yanatoa matone na kujitokeza juu yakifanya fomu nzuri.

Jengo kubwa limeporomoka kwa kiasi kikubwa na mabaki yake yametapakaa chini. Magari mawili yamefunikwa kwa kiasi na kifusi cha jengo hilo likiashiria tukio la asili kama vile tetemeko la ardhi.

Kikundi cha madaktari wamevalia mavazi ya upasuaji wa kijani, wakifanya kazi katika chumba cha upasuaji. Skrini kubwa inaonekana nyuma, ikionyesha picha ya ndani ya mwili wa binadamu.

Amevaa koti jeupe la maabara, akichunguza ndani ya friji kubwa ya chuma. Dirisha la chumba linaonekana likiwa wazi, likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna meza ndogo iliyo na chupa, na vifaa vingine, ikionyesha mazingira ya maabara, au kituo cha afya.

Duka la dawa limejazwa na rafu nyeupe zenye dawa na bidhaa nyingine za matibabu. Vitabu na nyaraka vimetawanyika juu ya meza vikionyesha shuguli za kila siku.

Meza ya kazi yenye kompyuta na vifaa vingine imepangwa katikati. Kwenye meza hio, kuna kompyuta ya zamani, kibodi, na skirini iliyosimama wima. Pia, kuna vifaa vingine vya kieletroniki, remoti, na kifaa kinachoonekana kama simu ya mezani.

Juu ya meza ya chuma, kuna vifaa mbalimbali vinavyohusiana na matibabu. Kuna sindano, chupa za dawa, na sanduku la kinga za mikono. Vifaa hivi vimepangwa kando ya ukuta wa mbao na baadhi ya sindano zimehifadhiwa kwenye kikapu cha plastiki cha manjano.

Vifaa vya matibabu vinavyotumika kutuza watoto wachanga viko kati kati ya chumba. Mtu amevishika akiwa anavifanyia mategenezo au kuvitatarisha kwa matumizi .Vifaa hivyo viko juu ya magurudumu jambo inalavifanya kuwa rahisi kuvisogesha chumbani.

Chumba cha hospitali kina kifaa maalum kinachotumika kwa ajili ya watoto wachanga, hasa kwa kuwahifadhi au kuwatibu. Kifaa hicho kinafanana na kitanda kidogo cha mtoto, kikiwa na taa ya joto juu yake.

Mashine ndogo nyeupe na ya bluu ikiwa na jina comp Mist compressor Nebulizer imewekwa ndani ya sanduku la kadibodi, vifaa vingine kama barakoa na bomba vimepangwa kando ya mashine.

Paneli ya kifaa cha matibabu inaonekana ikionyesha nambari na ishara za kidijitali zenye rangi ya kijani. Vipimo mbalimbali vinaonekana ikiwemo unyevunyevu, oksigeni na joto la hewa.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kielektroniki, kimepangwa karibu na sanduku lake la asili. Sanduku lina maandishi electronic blood pressure monitor , na arm style . Kifaa kina skrini ndogo inayoonyesha namba na kuna cuff nyeusi ya kupima mkono kando yake.

Seti ya zana za upasuaji zilizopangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha kijani kibichi. Makasi ya chuma na vifaa vingine vya upasuaji vimetawanyika, vikionyesha utayarishaji wa utaratibu wa matibabu.

Kiti cha magurudumu cha rangi ya buluu na fedha, kimefunikwa kwa plastiki. Magurudumu mawili makubwa ya fedha na viunzi vya mguu vinaonekana wazi , vikionyesha muundo wake wa kipekee.

Gari la wagonjwa lenye rangi ya kijani na nyeupe limeegeshwa kwenye barabara yenye zege. Milango ya nyuma ya gari iko wazi na kuna kiti cha magurudumu kinaonekana ndani yake. Mtu mmoja amekaa kwenye benchi nyuma ya jengo akionyesha mazingira ya kituo cha matibabu au hospitali.

Jicho la mtu ambaye anashika jicho hilo kwa kidole. Kope zake ni ndefu na nyeusi na jicho lake limefungwa kwa kiasi. Mwanga laonekana kwenye sehemu la jicho na kuonekana kama ni laini.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare ya kijivu, akichunguza kitu kilicho mbele yake. Nywele zake zimefungwa vizuri, zikionyesha utayarifu wa kufanya kazi. Kwenye ukuta nyuma yake, kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa, vikionyesha mazingira ya hospitali au kliniki.

Mwanamke mmoja uso wake ukiwa umefichwa na mikono yake miwili. Anaonekana mwenye huzuni na kukata tamaa. Anashika kichwa chake kwa mikono, ishara inayoashiria mawazo mazito au maumivu.

Daktari mwanaume amevaa kofia nyeusi yenye nembo ya WHO .Anampa chanjo ya matone mtoto mchanga. Mzazi wa mtoto mwanamke, anashikilia mtoto kwa uangalifu wakati wa zoezi hilo la chanjo.

Mkono wa mtu mzima unaandika namba kwenye kidole cha mtoto mchnga. Huku mtoto akishika kidole chake. Mtu huyo amevali shati la njano na kifaacha bluu kinatumika kuandikia.

Mfanyakazi wa afya mwenye glavu nyeupe, anachunguza miguu ya mtoto mchanga kwenye incubator . Kifaa kidogo cha kupimia kinaonekana mkononi mwa mhudumu akifanya uchunguzi wa kimatibabu.

katika mazingira nje wahudumu wawili wakiwa wamevaa fulana ya rangi za rangi ya Manjano. Wanatoa matone ya dawa lawa mtoto mdogo . Mtoto huyo amesimama Mbele ya mmoja wa Wahudumu hao akipunga mdomo waku kupokea dawa.

Watoto wawili wanaonekana. Mmoja wa kiume na mwengine wa kike, wakinawa mikono katika kituo maalum cha kunawa mikono. Wote wamevalia barakoa usoni, kumaanisha wanazingatia hatua za kujikinga na magonjwa.

Mwanamke kijana ameketi mbele ya watoto wachache akiongea nayo. Wanaonekana wote wameketi chini kwenye aridhi, wakimsikiliza kwa makini, mwanamke huyu anafurahia kuongea na watoto na anaonekana kama mwalimu wao.

Kikundi cha wanawake wamebeba watoto wachanga. Wamesimama kwenye ukumbi mrefu wenye nguzo za matofali. Wengine wameketi kwenye benji, wakionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Mwanamke amesimama karibu na mabomba matatu ya maji akiwa ameshikilia dimu mkononi mwake. Ame valia barakoa usoni kumaanisha ana zingatia hatua za usalama katika eneo hilo.

Mwanaume mwenye misuli na jasho anajifunga kamba kwenye mkono wake. Mkono wake mmoja umefungwa kwa kitambaa na amevaa glavu ya blue kwenye mkono mwengine. Umati wa watu unaonekana nyuma, wakionyesha mazingira ya pambano au tamasha.

Mchezaji wa soka ameketi kwenye nyasi bandia akifunga mguu wake. Kamba nyeupe imetawanyika karibu na mguu ikionyesha jeraha. Chupa ya maji na kitambaa cha rangi nyekundu vimeonekana kwa mbali vikionyesha vifaa vya michezo.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono yenye rangi ya kijivu na buluu, vikiwa vimewekwa juu ya uso mweupe. Mifululizo ya chuma inaonekana wazi ikionyesha uwezo wa vifaa kunyumbulika.

Seti kamili ya vifaa vya kriketi vilivyopangwa kwenye uwanja wa kijani. Bat kubwa ya mbao imewekwa katikati ikionyesha umuhimu wake. Kofia ya blue , glovu nyeupe na mpira mwekundu vimetawanyika kando vikionyesha mchezo kamili.

Shamba kubwa la mihogo lenye majani ya kijani kibichi yaliyopandwa kwenye safu. Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya mimea, ikionyesha nafasi ya kupita. Miti mirefu na anga la buluu vinaonekana kwa mbali vikionyesha mazingira ya kilimo.

Katika eneo hili, kuna mmea wenye majani mabichi makubwa na yaliyo chomoza. Majani haya yana kingo zenye umbo la meno na yamefunikwa kwa nywele laini. Yanaonekana kuwa nene.

Jani refu la mimea linasimama wima likiwa na rangi ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unangaa juu yake, ukionyesha uzuri wake. Nyuma ya jani hili kuna mimea mingine ya kijani ikionyesha mazingira ya asili.

Mahali hapa pamejaa miti na mimea ukiwa na mwangaza wa jua unaopenya kupitia majani. Kuna mti mkubwa wenye matawi yaliyonyooka na kuonyesha muundo wake wa pekee.

Majani ya mimea mingi yanaonekana yakiwa kwenye ardhi. Kuna mchanganyiko wa majani mabichi na majani yaliyokauka na kuwa kahawia. Mimea hio inaonekana kukua kwa wingi na kwa ukaribu ukijaza eneo lote.

Mwangaza wa jua unapita kupitia matawi ya miti, ukitengeneza miale ya mwanga. Majani ya miti yanaonekana yakiwa yamepambwa kwa rangi ya kijani. Hali inaashiria mazingira ya asili, labda msitu.

Mimea inaonekana ikiwa na maua ya njano yanayokua kwenye shina. Shina la mmea lina rangi ya kijani na lina majani mengi. Mbegu za mmea pia zinaonekana zikiwa zimetengeneza muundo wa kipekee.

Mmea mdogo wenye majani mabichi umepandwa kwenye udongo ukionyesha ukuaji wa mimea. Majani marefu na membamba yanaonekana yakikua karibu na mmea mkuu. Kwa mbali kuna muundo ambao unaofanana na kibanda. Hali hii inaashiria bustani ndogo au eneo la kilimo likionyesha uhai wa asili.

Shamba kubwa linaonekana likiwa limejaa mimea ya mahindi iliyokauka, ikionyesha mafuno yaliyoifa. Mboga za kijani zimepandwa katikati ya shamba zikionyesha, kilimo mzeto, anga la blue linaonekana juu likionyesha hali ya hewa safi. Hali hii inaashiria shamba lilikomaa tayari Kwa kufunwa

Kuna shamba ndogo la nyanya lenye mimea iliopandwa kwenye safu, na nyanya za kijani zikining'inia kutoka kwenye matawi. Miti imetumika kama nguzo za kusaidia mimea kusimama wima. Kando ya nyanya, kuna mimea mingine ya kijani, ikionyesha bustani yenye mimea mbalimbali.

Mmea mkubwa wenye majani ya kijani kibichi na maua ya kahawia yaliyokauka, ukiwa umekuwa karibu na ukuta wa rangi ya kahawia. Majani ya mimea yanaonekana yakiwa na afya na yanaonyesha ukuaji mzuri.